Ime ye'enyagitari abwo ase amanyagitari bare babere no'omorwaire oyomo. Omorwaire oyio, aarwarete erino, bono abanyagitari bamobegete, getanda korora erino erio riaye. Nabo babwate chitoji, abanyagitari mbabere bare, babwate chitoji, bakomoreka gochia ase erino riaye. Abanyagitari nabo babegete chimaski chiabo, erinde korora omworwaire oyio ase amaino aye ninki..,